Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wanne waliosimama karibu na ubao mweusi, na kwa mbele kuna daktari wa meno aliyevaa koti jeupe, anamuonyesha mwanafunzi aliyevaa shati la kijani, namna ya kupiga mswaki kwa kutumia sampuli ya kinywa cha binadamu.

Wahudumu wawili wa afya mmoja kavalia mavazi ya rangi ya bluu na nyeusi mwingine nyeupe, na wanatoa huduma ya meno kwa mgonjwa aliyejilaza na kufunikwa kwa kitambaa cha bluu, wanatumia vifaa mbalimbali vya kisasa na wanamulika kwa tochi iliyopo juu.

Eneo la mapokezi kwenye hospitali ambapo kuna madawati na viti vya chuma kwa ajili ya wageni au wagonjwa kusubiria huduma, na kwa mbele kuna nesi aliyevalia mavazi meupe akiwa anamuelekeza kijana aliyevaa fulana nyekundu.

Ndani ya chumba chenye ukuta wa malai imebandikwa makaratasi mbalimbali, kuna watoa huduma watano waliovalia makoti meupe huku baadhi wakiwa kofia za kijani na barakoa na wameketi karibu na meza ndefu wakiwa wanafanya shughuli mbalimbali.

Ndani ya chumba cha upasuaji, kilichopo hospitalini kuna idadi kubwa ya watoa huduma wa afya wakiwemo madaktari na manesi waliovaa kofia za kijani, barakoa na makoti yenye rangi ya bluu, wakiendelea na shughuli za upasuaji na pia kuna mitambo ya aina mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia.

Ndani ya chumba cha ukumbi, chenye ukuta wa rangi ya malai, na madirisha makubwa. Kuna kundi kubwa la watoa huduma wa afya ambao ni manesi na madaktari, wakiwa wameketi kwenye viti huku wengine wamesimama. Na pembeni kuna bango kubwa likiwa na maelezo ya huduma zinazopatikana kwenye hospitali hiyo.

Ndani ya wodi ya watoto kuna daktari mmoja aliyevaa barakoa, na koti jeupe na mkononi mwake ameshikilia mafaili, anamkagua mtoto mdogo aliyeketi kitandani ambaye ni mgonjwa na pembeni yake kuna mwanamke. Na kitanda kingine cha pembeni kuna mtoto mdogo aliyeketi.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti na glavu nyeupe, pamoja na mkanda wa Bluu wa kitambulisho akiwa anamkabidhi dawa mgonjwa na pembeni yake kuna maboksi mengi yenye rangi Nyeupe na bluu yaliyobeba dawa hizo.

Ndani ya chumba chenye ukuta mweupe, kuna mwanamke ambaye ni mwana saikolojia, aliyevalia mavazi ya kijani, ameketi kwenye sofa la bluu na ameshikilia kalamu huku akiwa na daftari lililofunguliwa, anamsikiliza kwa umakini mwanamke mwingine aliyevalia fulana yenye rangi ya waridi ambaye anawleza matatizo yake.

Mwanamke alievaa fulana nyeupe na ameketi kwenye kiti cha plastiki, uku amembeba mtoto wake mchanga na anasikiliza kwa makini maelezo na mafundisho kutoka kwa mwanamke mwingine aliyevaa nguo ya bluu, ambaye anajihusisha nakutoa huduma mbalimbali za matibabu kwa watoto wadogo.

Wanawake wawili ambao ni watoa huduma kwa magonjwa ya watoto; wamevaa neti kichwani, barakoa, na moja ya vazi la bluu mwingine jeusi, pamoja na glavu nyeupe. Na wanamhudumia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda kidogo, na kwa pembeni kuna mashine kwa ajili ya kumsaidia.

Ndani ya wodi ya watoto iliyopo hosipitalini, kuna mwanamke mmoja aliyevaa fulana, amejilaza kwenye kitanda. Pembeni yake kuna mtoto mchanga aliyeachama mdomo, na kavalia mavazi ya rangi ya bluu, ambaye anaumwa, na wapo hapo kwa ajili ya matibabu.

Mwanaume mmoja ambaye ni daktari wa watoto amevaa barako nyeupe, mawani na nguo yenye rangi ya bluu. Anamkagua mtoto mchanga aliyelazwa kitandani na kwa pembeni yake kuna mtu amesimama ambaye anaweza kuwa ni mzazi wa huyu mtoto.

Ndani ya chumba kilichojengwa kwa kutumia mabati na mbao kuna wanafunzi wadogo wa chekechea waliopanga mistari na wamevaa masweta yenye rangi nyekundu, wananyweshwa dawa na mtoa huduma wa kike aliyevalia jaketi la rangi ya njano, na dawa hii ni kwa ajili ya kuwakinga na maradhi mbalimbali.

Mimea midogo ya kijani ambayo ni kiungo cha miti shamba kwa jina la zatari, na hutumika kama dawa ya asili kutibu maradhi mbalimbali kwenye mwili wa mwanadamu mfano matatizo ya upumuaji, ngozi na hata mmomonyoko wa chakula.

Tiba asili dhidi ya magonjwa ya uvimbe wa kizazi kwa wanawake, ambayo iko ndani ya kiboksi cha kijani, chenye maandishi na picha za matunda; na kwa pembeni kuna mwanamke aliyeinama huku akiwa anasikia maumivu, na kauli mbiu ya dawa hiyo ni kukataa kufanyiwa upasuaji.

Ndimu, tangawizi na asali, zimetumika kuetengeneza dawa ya tiba ya asili, kwenye mfumo wa maji, ambayo imehifadhiwa kwenye kikombe cha udongo chenye rangi nyeupe na dawa hii hutuma maradhi mbalimbali kwenye mwili wa binadamu kama vile mafua, kifua na hata matatizo ya tumbo.

Kwenye eneo la ndani la jengo lililowazi, kuna meza ndefu iliyojaa vitu tofauti, ikiwemo chupa, makopo ya rangi ya chungwa na bahasha amabayo ndani yake yamebeba dawa mbalimbali za asili kwaajili ya kutibu maradhi mbalimbali ya binadamu na pembeni kuna mwanaume ameegemea meza hiyo.

Mfuko wa plastiki wenye rangi ya shaba ndani yake umebeba madawa ya asili, ambayo hutibu maradhi mbalimbali ya binadamu, na kwa nje kuna karatasi iliyobandikwa yenye rangi ya kijani, nyeusi na njano ikiwa na maandishi ambayo ni kielelezo ya dawa husika.

Tawi moja la mti limenaswa ardhini na lina majani yenye rangi ya kijani pamoja na maua yenye rangi ya dhambarau, chungwa na nyeupe na hutumika kwa ajili kutengenezea madawa mbalimbali ya asili ambayo hutibu maradhi ya binadamu.

Mwanamke mmoja aliyejifunika mtandio mweupe na kabeba mkoba kwenye mkono, ameshika majani ya kijani kutoka kwenye mti wake ambayo hutumika kutengenezea tiba ya asili kwa ajili ya kutibu maradhi ya binadamu kama vile shida ya kupumua, maradhi ya ngozi na hata tumbo.

Tawi dogo la mti zenye majani mengi ya kijani na hutumika kutengeneza dawa mbalimbali za tiba asili kwa ajili ya kutibu maradhi ya kibinadamu, kama vile shida za ngozi upumuaji na hata matatizo ya tumbo.

Mmea wa kijani wa alovera ambao umetumika kama dawa ya tiba asili kwa miaka mingi sana na hutibu maradhi mbalimbali ya kwenye ngozi kama vile vidonda, makovu au kuungua ambapo ute ute wake hupakwa kwenye maeneo hayo yaliyoathiriwa.